Kuna nesi anayeshughulikia mtoto mdogo, mwingine anaongea na mama mja mzito, kuna kitanda cha kulaza wagonjwa katika chumba hicho, mbele kuna saa inayoonyesha wakati, na kuna televisheni pia.

Mama aliyevaa barakoa ananawa mikono. Nyuma yake kuna vibanda na mbele ya hizo vibanda kuna watoto wawili wanaocheza na kuna mmama ambaye anatembea anaenda.